Hii ilikuwa ile siku rais mkuu wa Kenya daktari William Samoei Ruto, alikuwa anaapishwa kuwa rais wa hii jamhuri ya Kenya. Na tunaona hapa kuna umati wa watu na majaji. Kuna viongozi wa serikali. Na pia tunaona kuna wananchi ambao wamehudhuria ili kuweza kuona vile rais alikua anaapishwa.

Huu ni mtaa fulani na tunaona hapa kuna mitaro ambayo imechimbwa na imejaa maji, huenda ikawa hii mitaro imetengenezwa ili kuzuia mafuriko katika sehemu hii na huenda ikawa imechimbwa na shirika la kiserikali.

Hapa ni kiwanja cha michezo , na tunaona kuna wachezaji, ama wakimbiaji kadhaa wa kadhaa, ambao wanashiriki katika mbio fulani, na tunaona hapa kuna watu ambao wameketi, wanawatazama hao wakimbiaji , wakati wanashiriki katika huo mchezo.

Hapa ni kituo cha huduma center, na kunaonekana kuna mkutanao wa wafanya kazi ambao wanafanya kazi katika hiki kituo, na tunaona mmoja wao ambaye anaweza kuwa ni msimamizi wa hiki kituo, na amesimama na anahutubia, labda anataka kusikiliza yake matatizo ama shida ambazo wanapitia wakifanya kazi zao.

Huyu ni mchezo wa soka na naona hapa kuna timu mbili ambao wanacheza huu mchezo na katika kiwanja hiki kimejaa watu ambao wamekuja kutazama huu mchezo na wenye wanacheza wamevaa sare tofauti, mmoja amevaa sare ya jano na kijani kibichi na mwingine amevaa sare nyeusi na nyekundu.

Hili linakaa ni boma la mtu na naona kuna tanki la maji nyeusi ambalo limekwa mahali juu ili kuweza kusambaza maji katika hili boma na sana sana hii maji labda inasambazwa kwa choo na bafu ambapo watu wanatumia ili kuoga na pia kwa matumizi ingine ya nyumbani kama kupika na matumizi ingine.

Hapa tunaona kuna watu ambao wameandamana, na wanatembea kwa barabara, labda wanataka serikali iweze kuwaskiza na kutatua matatizo ambao wanapitia. Wengine wamevaa barakoa na wengine hawajavaa. Na wote wanaonekana ni wanaume na pia kuna wanawake kadhaa wa kadhaa.

Hii ni ofisi ambayo inapatia wakenya passpoti na hapa tunaona mtu ambaye ni naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya, Bwana Professor Kithure Kindiki. Labda ametembea hii ofisi kuona zile huduma ambazo wakenya wanapokea kutoka kwa ofisi hii.

Hapa naona watu ambao wanashiriki katika kampeni, na naona hizi zilikuwa kampeni wa mwaka wa elfu mbili na mbili, na hapa wamebeba mabango ambayo imeandikwa chama cha kisiasa cha PNU na kauli mbiu ya chama hiki ilikuwa kazi iendelee.

Huu unaeza kuwa ni mkutano wa shirika fulani na tunaona hapa kuna watu kadha wa kadha ambao wamealikwa ili kuweza kufunzwa jambo fulani na tunaona wako na vijikaratasi na kalamu na wanaandika vitu ambavyo wanaelezewa na hao watu ambao wamesimama.

Hapa naona kuna wanaume wawili, moja ni yule alikuwa rais wa nne wa jamhuri wa kenya bwaba Uhuru Kenyatta, na pia aliyekuwa jaji mkuu wa hapa nchini ambaye ni jaji maraga wanonekana wako katika gumzo wanaongea kuhusu shughuli za kiserekali.

Hiki ni kituo cha huduma hapa nchini kenya na naona kuna watu ambao wamejifikisha hapa ili kuweza kupata huduma za kiserikali na pia naona wanakazi ama wafanyikazi wa hiki kituo wamevaa sare ambazo zinafanana na wako tayari kuwahudumia wananchi wa kenya .

Huu ni mkutano wa waandishi wa habari, na tunaona hapa kuna majaji na jaji mkuu ambaye anajulikana kama Martha Koome ndiye anapeana hotuba, na hawa wengine wako hapo wamesimama wanaomsikiliza na pia wanahabari wako hapo ili kuchukua ujumbe ambao huyu mwanamke anapatiana.

Hapa tunaona kuna mwanamke mmoja ambaye ni jaji mkuu na pia ni rais wa mahakama hapa nchini Kenya, na anajulikana kama Martha Koome. Majaji ni watu wa muhimu sana katika jamii na pia katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu wanahakikisha watu wanapata haki.

Hapa naona Mama Aida Odinga ambaye ni bibi aliyekuwa kiongozi wa upizani hapa nchini Kenya na ametembelea ofisi moja ya kiserikali ili kupata huduma za kiserikali, na hapa inaonekana anachukuliwa pasipoti labda amekuja kuomba hatimu hiyo ambayo huwa inapatiwanwa na ofisi za kiserikali.

Hiki ni kiwanja cha michezo na hapa naona kuna wandada ambao wanacheza mpira wa wafu na wamevaa sare tofauti tofauti. Kumaanisha kuwa wametoka kwa timu tofauti na huu mpira huwa unachezwa katika viwango tofauti tofauti huwa inachezwa katika shule msingi na pia shule za sekondari na pia kuna timu za kitaifa.

Hapa naona kuna watu ambao ni wa chama kimoja cha kisiasa ambacho kinajulikana kama ODM mmoja ni mkubwa wao ambaye anajulikana kama Raila Omollo Odinga. naInakaa hapa ameita wanahabari na anawapatia hotuba.

Haya yanaonekana maeneo ya kiwanja cha michezo ama kiwanja ambacho huwa kinatumika kufanya sherehe za kitaifa na naona hapa kuna mkenya mmoja ambaye amebeba bendera na akajifunga bendera kwa shingo kumaanisha kuwa anaipenda nchi yake labda hapa amekuja katika sherehe la kitaifa.

Hapa ni maeneo ya ofisi za kiserekali, na huenda ikawa ni kituo cha huduma kwa sababu tunaona kwa hili dawati, kumejaa paspoti, ambazo labda ni waKenya walikuja kuomba, na zikatolewa na bado hajakuja kuzichukua.

Hapa naona kuna watu wawili, kuna mmoja ambaye ni jaji mkuu wa korti kuu la Kenya. Na pia kuna mwenye ni rais wa Jamhuri ya Kenya na inakaa ilikuwa siku ambayo alikuwa anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya na hapa naona anapewa cheti cha kuonyesha kuwa yeye ndiye rais wa Jamhuri hii ya Kenya.

Kitambulisho ni mojawapo ya hati ambazo ni muhimu mtu yeyote mwenye ni mkenya anastahili kuwa nayo kama amefikisha umri wa miaka kumi na minane na hapa naona ni kama ni kituo cha huduma senta ambacho huwa watu wanaenda kuomba vitambulisho na hati zingine muhimu za hapa nchini kenya.

Hapa ni kiwanja cha michezo kenya na tunaona kuna mashabiki wa timu moja ambayo inajulikana kama bandari fc na hapa tunaona wamekuja hapa ili kushangilia timu yao labda kuna mchezo ambao hiyo timu yao imeshiriki na kwa hivyo wamejileta hapa ili kuweza kuwashangilia wakati wanacheza.

Mpira wa vikapu ni mpira ambao unapendwa sana hapa nchini Kenya. Na tunaona hapa kuna watu wa timu tofauti ambao wanacheza huu mpira. Na kuna wengine wamekaa huko kando wanawatazama wakicheza. Labda wanawashambikia na kuwashangilia wakati wanacheza.

Hili ni chapisho ambalo limetolewa na idara ya mahakama. Na tunaona hapa kwenye chapisho kuna picha ambayo inaelezea kuwa inaelezea kuhusu mapatanisho ya watu. Huku tunaona kuna vifaa na picha ya vifaa ambavyo huwa vinatumiwa kwa mahakama ya Jaji.

Hapa ni ofisi moja ya kiserekali na tunaona kuna watu wa kadhaa wa kadhaa. Tunaona kuna moja ambaye ameketi na mfanyikazi wa hiyo ofisi, number anampatia huduma wa serekali akitumia computer na kuonyesha vitu ambavyo anastahili kujaza ilikuweza kupata hizo huduma.

Hapa naona kuna hema na hii hema kuna watu wamekaa ambao wamevaa sare inafanana na hii hema inapatiana huduma za kiserikali ambazo haswa zinapatikana katika kituo cha huduma.

Kituo cha Huduma hapa nchini Kenya huwa kinapatiana huduma za kiserikali na hapa naona kuna viongozi wa Kenya ambao wamekuja hapa kwa kituo kimoja ili kuweza kuona zile huduma ambazo wananchi wakenya wanapatiwa na tunaona ni kama wanawahoji wananchi ambao walikuwa wametembelea kituo hiki ili kupata hizo huduma.

Hili ni bango ambalo lina tangaza mwanamke mmoja ambaye aklikuwa ana wania kiti cha mama kaunti hapa mjini Nairobi, na tuna ona hapa palikuwa yeye ni mama ambaye ana penda amani, na hili bango huenda akawa alitumia mwaka wa elfu mbili kumi na saba wakati wa kampeni.

Hapa tunaona kuna watu kadhaa. Na tunaona kuna aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, Bwana Uhuru Kenyatta. Hapa tunaona kuwa kunaye aliyekuwa Gavana wa jiji kuu ya Nairobi. Huenda wametoka kwa mkutano wa serikali.

Vituo vya huduma vimekuja hapa nchini Kenya kusaidia wakenya sana kupata huduma za kiserikali. Na hapa naona ni mojawapo ya vituo ambavyo huwa vinapatikana mijini ama vijijini, na tunaona kuna watu kadhaa wa kadha wamefika mahali hapa ili kuweza kupata huduma. Labda wamekuja hapa kuomba paspoti ,kuomba kitambulisho ama kuomba kitu yoyote muhimu ambayo wanahitaji.

Hii ni ofisi moja ya serikali, huenda ikiwa ni kituo cha huduma, na tunaona hapa kuna watu kadhaa wa kadhaa, kuna ambao ni wa hiki kituo, na pia kuna mtu fulani labda ni wa kampuni fulani na hapa tunaona, anaangalia na kuweka saini kwa mkataba ambao labda wameelewa katika hio kampuni.

Huu ni uwanja wa michezo na tunaona kuna wachezaji wawili wa timu tofauti tofauti, ambao wanacheza huu mpira. Tunaona pia kuna watu ambao wameketi chini. Wanautazama huu mchezo. Na huu mchezo huenda ukawa ulifanyika katika kiwanja cha michezo cha Kasarani hapa nchini Kenya.

Mpira wa mikono unapendwa sana nchini Kenya na hapa tunaona wanaocheza na kuna wasichana ambao wanacheza mpira na kando yake kuna watu ambao wameketi chini na wanatazama hawa wasichana vile wanavyocheza huu mchezo.

Hapa naona ilikuwa mwaka wa 2022,ambapo aliye raisi wa jamuhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto, alikuwa amesimama kupigwa picha na majaji wakuu, wa koti kuu la Kenya, na hii ilikuwa siku ambayo aliapishwa kuwa raisi wa jamuhuri ya Kenya.

Hapa naona wakenya ambao wamefurahia, naona wameinua mikono yao juu kuonyeshana ya kwamba wako na furaha tele, huenda ya kwamba ilikuwa ni siku ya sherehe moja ya kitaifa na wameskia hotuba ya rais na ikawafurahisha na ndo maana wanasherekea.

Hiki ni kituo cha huduma ambacho watu kinapeana huduma ya kiserikali na naona watu kadhaa wa kadhaa ambao wamejifikisha hapa ili kuweza kupata hizo huduma na naona kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto labda amefika hapa ili kuweza kuchukua cheti cha kuzaliwa cha huyo mtoto.

Hiki ni kituo cha huduma na hivi vituo huwa vinapatikana katika mji mbalimbali hapa nchini Kenya na wananchi hutembea hapa ili kupata huduma za kiserikali na katika dawati hili, tunaona ni dawati cha kupeana cheti cha kuzaliwa na cheti cha kifo.

Hii ni passport ya kijana mmoja anayejulikana kama Joshua. Na hii passport huwa inapatiwa mtu yeyote hapa nchini Kenya na huwa inatumika sana sana wakati unasafiri kutoka hapa nchini Kenya kwenda nchi nyingine. Na huyu kijana inaonekana alikuwa na maradhi ya tawahudi kwa maana imeandikwa hapo kwa hiyo passport .

Hiki ni kiwanja ambacho huwa unatumika ya olimpiki . Naona kuna wakenya watatu ambao wamesimama kama wameinua viatu na mikono yao juu. Inaweza ikawa wameshiriki katika mchezo hapa na wakaweza kushinda na kwa hivyo ndo naana wanafurahia.

Hapa ni mojawapo ya vituo za huduma ambazo huwa zinapatikana hapa nchini Kenya na huwa zinapeana huduma za kiserikali, naona hapa wafanyikazi wa hiki kituo wamesimama mbele ya hicho kituo wanachukuliwa picha na wote wamevaa sare ambazo zinafanana.

Hii ni maeneo cha kiwanja wa mpira ya soka, ninaona kuna timu mbili ambazo zinacheza huu mpira, na hapo nyuma naona kuna bango kubwa ambalo limeandikwa jina ya kampuni moja ya kamari labda hao ndo wafadhili wa huu mchezo.

Hapa ni kituo ambacho wananchi wa Kenya huwa wanaenda kujiandikisha kama wapigaji kura wakati wa kampeni ama wakati uchaguzi mkuu umekaribia. Na tunaona kuna watu kadhaa wa kadhaa ambao wamevaa barakoa kumaanisha ulikuwa wakati wa mkurupuko wa ugonjwa wa Corona.

Hapa naona watu wamepanga laini labda hapa ni kituo ambacho huwa kinapatiana huduma za kiserikali na watu hapa naona wengine wako na watoto wamepanga laini ili waweze kupewa huduma za kiserikali na wengine wameshikilia vijikaratasi.

Ni tuo za huduma. Ni vituo muhimu sana nchini Kenya, Maana inawapatia wananchi wa Kenya huduma za kiserikali karibu na wao na hivi vituo huwa katika miji na pia vijijini na huwa zinapeana huduma mbalimbali za kiserikali kama kuomba kitambulisho, pasipoti na pia cheti cha kuzaliwa na pia cha kufa.

Hapa naona ni mkutano fulani ambao unafanyika na tunaona mtu ambaye ni rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto ambaye anawasalimia wananchi ambao wanaonekana wamefurahia sana kumwona na kumsalimia.

Hii ni ofisi ya kiserikali na naona kuna watu kadhaa wa kadha na mmoja wao ni aliyekuwa kiongozi wa upinzani Raila na tunaona hapa anachukuliwa picha aina ya pasipoti labda amekuja hapa kuomba hati muhimu katoka kwa hizi ofisi za kiserikali.

Hiki huenda kikawa ni kituo kimoja cha huduma hapa nchini Kenya na naona kuna mfanyikazi mmoja wa kiserikali, katika hii ofisi ambaye anachukua alama za vidole za mkenya mmoja. Huenda huyu mkenya amekuja kuomba kitambulisho ama hati yoyote ambayo inahitajika mtu kuchukuliwa alama za vidole.

Hapa naona kuna watu kadhaa wa kadhaa na mmoja ambaye namjua hapa ni alie jaji mkuu wa mahakama na pia rais wa mahakama hapa nchini Kenya, Martha Koome ambayo ina kaa hapa ana apishwa.

Hii ilikuwa siku ambayo rais wa jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto alikuwa anaapishwa na kando yake tunaona kuna bibi yake ambaye ni Mama Rachel Ruto. Na rais amebeba bibilia kwa mkono wake amewekelea kitabu ambacho kimeshikwa na bibi yake ambacho ni katiba ya Kenya.

Hiki ni kituo cha Huduma naona hapa kuna viongozi wa serikali ambao wanatembea katika kituo hiki na mfanyikazi mmoja wa hiki kituo anakaa anaongea na hawa viongozi labda anawaelezea siri Huduma ambazo wananchi wanapotembea katika hiki kituo.

Hili ni chapishwo ambali limefanywa na kitengo cha mahakama hapa njini Kenya na chapisho lenyewe linaongea kuhusu hali ya mahakama na usimamizi wa haki na haki ni kitu muhimu sana njini Kenya.

Umati wa watu ambao wamevaa mavazi ambayo iko na bendera ya Kenya. Huenda ikawa hawa watu wameenda kuhudhuria au kushabikia mchezo fulani na ndio maana wamevaa hiiz sare ambazo zina bendera ya Kenya.

Hapa naona watu ambao wamevaa mavazi ambayo imeandikwa Tusker. Tusker ni moja wapo ya vinywaji vileo ama pombe hapa nchini Kenya, na inatengenezwa na kampuni ya KBL na hii ni kampuni maarufu sana hapa nchini Kenya.

Hii inaonekana ni mojawapo ya ofisi za kiserikali ambayo huwa inashughulikia maneno ya watu wanapoingia nchini Kenya kama wageni na pia wananchi wanapotembea nchi za nje. Hapa naona kuna watu wamekuja ili kupata huduma kutoka kwa hii ofisi, na wamevaa barakoa, kumaanisha hii ilikuwa wakati kulikuwa na ugonjwa wa Corona hapa nchini Kenya.

Hapa ni kituo cha huduma ambacho huwa kinapeana huduma ya kiserikali, na ninaona hapa viongozi wa serekali ambao wametembea mahali hapa, moja namuona ama namtambua, yeye kuwa spika wa bunge Justine Muturi.

Huu ulikua wakati wa kampeni hapa nchini Kenya, ambao ulikuwa mwaka wa 2022.Na tunaona hapo watu wenye wamevaa mavazi ,na pia kuna hema ndogo ambayo imeandikwa mojawapo ya wanasiasa mwenye alikua anajulikana kama Millicent Omanga, mwenye alikuwa anawania kiti cha mama wa kaunti ya hapa jijini Nairobi.

Hiki ni kituo cha huduma na huwa kinapatiana huduma za kiserikali hapa nchini Kenya na wakati unatembea katika hiki kituo ukifika katika dawati hili huwa unapeana ujumbe kuhusu wewe na ile huduma ambayo imekuleta hapa ndivyo waweze kukushughulikia na kukuonyesha ni ofisi gani unastahili kuingia ili uhudumiwe.

Hapa naona mwenye alikuwa naibu wa rais wa jamhuri ya kenya inaonekana ni kama ametembelea ofisi moja ya kiserikali na hapa ni kama wanajaribu kumweleza huduma ambazo huwa wanapatia wananchi wakati wananchi wanatembelea hii ofisi.

Hiki ni kituo cha huduma, na hivi vituo huwa vinapatikana hapa nchini Kenya katika miji tofauti tofauti. Na hivi vituo huwa vinapeana huduma za kiserikali. Na hapa naona kuna mmoja ambaye alikuwa ni spika wa bunge, Justin Muturi ambaye ametembelea kituo hiki, labda amekuja hapa ili kuweza kuona zile huduma wananchi wanapata kutoka mahali hapa.

Hapa naona ni mkutano ambao tunaona hapa inaweza kuwa ni mkutano wa chama ambacho kilikuwa kinajulikana kama chama cha kisiasa cha Jubilee na hapa tunaona mwanamke mmoja ambaye alikuwa mwakilishi wa wanawake katika jiji la Nairobi wakati ugatuzi uliletwa hapa nchini Kenya.

Hapa watu ambao natambua ni ambaye alikuwa rais wa nne wa jamuhuri ya Kenya, bwana Uhuru Kenyatta, na pia aliyekuwa gavana wa jiji kuu la Nairobi, bwana Evans Kidero, na pia kuna viongozi wengine wa serikali ambao wamesimama hapa, labda wanamkaribisha raisi katika maeneo haya.

Hapa ni kituo cha huduma na tunaona kuna watu kadhaa ambao wameketi , huenda wakawa ni wafanyakazi wa hiki kituo na wamekaa wakingoja wakenya ili waweze kuwapatia huduma za kiserikali. Hivi vituo vimekuja hapa nchini Kenya ili kuwasaidia wakenya kupata huduma za kiserikali.

Hiki ni kituo cha huduma cha serekali hapa nchini kenya, tunaona watu wakadhaa kadha ambao wamekuja hapo wengine wameshikilia vikaratasi. labda ni vile vikaratasi vinahitajika wakati unakuja kutafuta huduma za kiserekali hapa na kama unataka kupokea kitambulisho na pia kuomba paspoti nakutafuta cheti cha kuzaliwa hapa ndipo huwa unakuja.

Hapa naona mwanamke mmoja ambaye anajulikana kama Martha Koome, na huyu mwanamke ni jaji mkuu na pia ni raisi wa mahakama ya juu hapa nchini kenya, na hapa tunaona alikuwa anapeana hotuba labda alikuwa anahotubia wanahabari ama watu wengine ambao walikuwa wameitwa kwa mkutano fulani.

Mpira wa soka ama mchezo wa soka, ni mojawapo ya michezo ambayo watu wanashabikia sana hapa nchini Kenya. Na hapa naona kuna timu mbili ambazo zinacheza, na huu uwanja umejaa watu ambao ni wananchi labda wakenya, ambao wamekuja ili kutazama hawa wachezaji wanapocheza huu mchezo wa soka.

Huu ni uwanja wa michezo, hapa nchini Kenya, tunaona kuna watu wengi walikuwa wamehudhuria ili kuweza kutazama mchezo wa soka, ambayo ulikuwa unachezwa na timu kadha wa kadha, na mojawapo ya timu ambayo ilikuwa inacheza inaonekana ni timu ya Gor Mahia.

Huu ni mkutano wa waandishi wa habari na tunaona watu ambao wanatoa hotuba ni majaji. Labda hao majaji wametoka kotini na wakaonelea ni vizuri waite waandishi wa habari wawaeleze mambo ambayo yameendelea hapo ndani ya koti.

Hapa naona mtu ambaye ni raisi wa jamhuri ya Kenya, daktari Wiliam Samoei Ruto na pia naona viongozi wengine na wanakaa wako maeneo ya kiwanja labda wamekuja kuitazama mchezo fulani ambao unachezwa na ninaona rais amesimama na kushangilia labda kuna timu ambayo imeweza kuingiza goli.

Hapa huenda ikawa ni ofisi moja ya kiserikali. Naona kuna mfanyikazi kwa hiyo ofisi na kuna mkenya ambaye amijifikisha hapa na tunaona huyo mfanyikazi anachukua alama ya vidole ya huyu mkenya huenda huyu mkenya amekuja kuchukua hati muhimu ambayo inahitaji hiyo alama ya vidole.

Hapa naona kuna watu wa kadhaa wa kadhaa, tunaona kuna watu ambao wanafanya kazi ya serikali na pia kuna wananchi ambao wamejifikisha hapa, labda wamekuja hapa ili kupewa huduma za serikali, huenda ikawa wamekuja hapa ili kujiandikisha kama wapigaji kura ili waweze kushiriki katika uchaguzi ambao unakuja.

Hapa naona kuna hema na pia kuna watu ambao wamepiga mstari na pia kuna mtu ambaye amevaa vazi limeandikwa huduma namber . Huenda ikiwa huu ulikua wakati ambapo wakenya walikua wanastahili kujiandikisha na kupata namber ya huduma ambayo ingewaezesha kupata huduma za kiserikali kwa urahisi.

Hapa tunaona kuna hewa na pia kuna watu ambao wamepiga mstari. Na pia kuna watu ambao wameketi chini wako na kompyuta ambazo wanatumia kupatia hawa huduma. Huenda ikawa hii hema inapeana huduma za kiserikali.

Kwa hii picha naona kuna wachezaji wawili wa mpira wa kikapu. Mmoja anajaribu kuzuia mwingine kushika mpira ili kuingiza goli. Huu mchezo inakuanga mchezo ambayo inapendwa na watu wengi na ni mchezo ambayo imeweza kuwa kama ajira kwa mtu ambaye amejifunza na akajua kuucheza vizuri.

Hapa naona watu ambao wamekaa kwenye hema na wote wamevaa barakoa. Kumaanisha hii ilikuwa wakati ambapo hapa nchini Kenya kulikuwa na ugonjwa huu wa corona ambapo watu walikuwa wanalazimishwa kuvaa barakoa ili kuzuia kupata hii ugonjwa wa corona inaonekana ni kama wamekuja hapa ili waweze kupewa chanjo ya ugonjwa ili kuzuia wasipatwe na hiyo ugonjwa ilikuwa mbaya sana na iliweza kuuwa watu wengi hapa nchini Kenya.

Hii inaonekana ilikuwa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, ambapo tulifanya uchaguzi na tukaweza kuchagua raisi na mdogo wake, na hapa inaonekana ilikuwa sherehe ambapo ma judge wakuu wa inchi ya kenya huwa wanapisha raisi ili aeze kuchukua hiyo jukumu la kuwa raisi wa kenya na hapa inaonekana walikuwa wamesimama ili wapigwe picha.

Hili ni mojawapo wa ofisi ya kiserikali tunaona wafanyikazi katika hiyo ofisi wameket jini labda ni asubuhi wanataka kuzungumza maneno ama tatizo ambazo wanapitia katika hii ofisi wanapohudumia Wakenya na inakaa kama mmoja wao mwenye amesimama ni mkubwa wao na anajaribu kuongea na wao ili aweze kuelewa shida ambazo wanapitia.